Hizi ni dawa ambayo imeandikwa HJN na ni dawa nzuri ama watu wanatumia kuosha nguo.

Chanjo ya vaccine ikiwa na kwa mdomo kuna mkono ambaye ameshika dawa ikiwa imeandikwa vaccine na shindano ikiwa inataka idunge mtu hiyo chanjo ndio inasababisha ama inahudhuria kwa.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kitamanduni wa kiafrika akiwa ameketi chini kwenye mkeka anaonekana kushika kifaa kia kienyeji amabvyo huendwa kushika tiba na asali au utamanduni wa kienyeji kama vile uganga wa jadi.

Mtu mwenye furaha aliyevaa fulana la blue lenye maandishi water stayby akimpunguza mkono juu pembeni kuna pango lenye water sterm na waelezwe kuhusu dhamiria yao ya kuolewa wapandiliwe kupitia upangikaji wa maji safi.

Wahudumu wa hospitali daktari amevaa barakoa na amevaa na sare za kujikinga na akiwa anahudumia mtoto na mwingine pale akiwa anaangalia mjamzito akiwa anamweleza vile atakuwa ama atakuwa.

Daktari wa wataalamu ambaye anashika sindano na dawa zingine, akiwa mama na mtoto wake akiwa mtoto analia kando yake, akiwa anatayarisha kupewa dawa na kuweka hio sindano.

Mwanamke wanawekwa wawili wakiwa mmoja ameketi chini na mwingine amevaa sare ya ya ama wa usaidizi ambaye anapatiwa na chanjo kwa mkono wake akiwa watu wamevaa barakoa na anapatiwa chanjo ya kujikinga.

Chanjo ya measles rubella mumps . Kuna hiyo dawa ikiwa na sindano kando yake na iko tayari kutumiwa na daktari, ikiwa na zingine na kuna sindano na ikiwa inatumiwa kutibu.

Vitu vya kama, ikiwa mtu amekaa pale akiwa anatumia na hiki kitu kwa chupa ni kama kinywaji ikiwa na vitu vimeweka kwa chupa na ikiwa na vingine kwa karatasi ikiwa ime.

Mama akiwa ameketi chini na kukuwa mahali ambaye kuna vitu nyingi akiwa mahali anadungwa na mtu ingine akiwa anabeba akiwa anakaa kama amekaa naye anachanjwa anadungwa na.

Mtu aliyelazwa kwenye machela katika mazingira ya hospitali cha afya kwa kifaa cha matibabu kama mashipo iv yanavyo onekana na mtu mwengine wanaonekana katika eneo hilo labda wagonjwa au wahudumu wa afya.

Ajali ya gari kubwa la mzigo ambalo limependuka kando ya barabara yenye mafuriko, maji ya mafuriko yanaonekana yatiririka kwa kasi ikipita karibu na gari hili lililopenduka.

Watu wakiwa wamevaa vazi maalum ya, wakiwa wamevaa na viatu, crocks kubwa na na gloves na barakoa wakiwa wana elezwa na watu wako ndani.

Watu kadhaa wakiwa wanapita kwa barabarani zikiwa zimeandamwa ama zimejazwa na mafuriko zingine zinaenda kwa nguo zako ambazo kijuujuu hata inafikia hapo.

Mtu mmoja akiwa kwa hospitali akiwa amelazwa kwa kitanda na kichwa yake inakaa kama imewakwa kwa bandeji ama imepasuka na mkono yake iko na sindano na inakaa kama mtu ambaye alikuwa na damu nyingi kwa kichwa yake.

Mwanamke aliyevaa buibui nyeusi akiwa amesimama katikati la eneo kame lenye miti mikavu na ardhi ya udongo mwekundu nadhani inakaa kwenye eneo la mashambani au jangani la ukame na miti michache isiyo na majani.

Mvua umenyesha mingi sana, na umekata hata barabarani zikiwa watu wote wametoka wako kando za barabara zikiwa wanaangalia kwa ditch ilichokatwa nayo na mafuriko hiyo kado wao hata magari zikapita.

epilepsy medicine hii ni dawa za kunapewa na ikiwa inapewa na hiyo chupa ikiwa inasambazwa ama inawekwa kuna vifuko vingine vikiwa kule ndogo ndogo vikiwa vinasambazwa ama vikiwa kutoa ingine.

Chanjo ya kujikinga, single dose zero point five measles , mumps , rubella , kwa kusema MMT , na hii dawa ni ya chanjo ya kujikinga kabla ya waridi zikiwa na matindo ya hivyo.

Mama na mtoto wake akiwa wamevaa wote barakoa ameketi chini anapatiana dawa kwa chanjo kwa mdomo ikiwa anatibu ikiwa anapatiana na wataalamu ambaye imevaa sare ya kitaalamu na kofia na barakoa.

Hapa ni choo ya serikali ikiwa iko kwa ndani ya sokoni ama kando kando zao na inatumika kwa kila mtu na kuna kando ya wanawake na wanaume wakiwa wanatumia serikali imejengwa na unaeza ingia.

Chanjo ya polio ikiwa inatumika watu wapatiwe kujikinga kabla watu kuwe na huo ugonjwa polio. Ikiwa nimeandikwa injection only , ni kuweka kutumia sindano.

Mkono, mkono mbili ambayo imeingiliana ni kama anaosha, inakuwa inaonyesha kuosha vizuri mkono wa safi kama iko na omo na hivo inaoshana na inaingiliana ndanindani vile chafu na kujikinga na usafi wao.

Kibao kilichobandikwa kwenye nguzo, chenye maandishi ambavyo yanatokea huduma za usaidizi au matibabu ikiwa Dokta Chongao na namna ya simu. Mtu aliye mbele anaonekana akiangalia kibao hicho.

Hizi ni dawa tofauti tofauti ambayo kuna zingine zikonahuku, ingine zimeitwa Kirkland ambayo iko na fitness . Kuna zingine imeandikwa kuna inasaidia nutrients , kuna ingine zingine tofauti tofauti na zingine yote ni mingi sana zikiwa zimepangwa kwa laini.

Hizi ni dawa za kienyeji ambayo ni ya kuuza ambayo imeandikwa Ngiri Sugu for hernia . Inakuanga na dawa na imetengenezwa na miti ya kawaida amabaye inapatianwa na watu ya.

Natural D3 100 immune health hii ni chanjo au immunity ya kusaidia mtu awe na afya njema kwa kupatiana kutoka juu.

Mama na mtoto wake wakiwa pamoja na daktari ambaye amevaa kofia na barakoa ikiwa amevaa gloves kwa mkono yake anadunga mtoto kwa tako ya mtoto analia na mama yake anasampulishama.

Baraza la watu wa wanadamu wakiwa wamekunjana miguu wakiwa wanavaa wote barakoa na hapo ni kama ni shule ama jiji ambayo hakuna hata kitu ama mimea.

Dawa za ikiwa imemwagwa hapo chini ikiwa imeandikwa dawa za ama timu zikiwa ama zinapatiwa mtu akiwa kunakuwanga na mashida zingine.

Hizi ni dawa za vekcine ambayo imeandikwa Measles Mumps and Rubella vaccine live MMR ikiwa inapatiwa na watu chanjo ya ikiwa inakinga watu ama ku.

Watu wa afya ama watu wa World Food UNICEF wakiwa wameketi ama wamefika mahali wakiwa wanabeba kitu wakiwa wote wakiwa wanavaa sare moja na kofia wakiwa wanataka kuigia mahali wakiwa na wamebeba kitu.

Herbal clinic Maasai herbal. Hizi ni dawa za kienyeji zikiwa imepatiwa na mtu asilia kuwa ndani nje ya Tanza Ikiwa inauzwa kwa Tanzani ya mtu akiwa anataka anapiga hiyo simu akiwa ananunua hizi dawa.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na barakoa ,na glavu akimtoa mtu mwingine sindano.,akimtoa mtu mwingine sindano .Mtu anayepokea sindano amevaa barakoa inaonekana kuwa mazingira ya kituo.

Mama na mtoto wake mdogo ni kama amezaliwa hivi akiwa kwa kitandani na kuna chandarua mbele yake ikiwa ana nyonywa ama anaangalia vile akona anafurahia mtoto wake ni kama amezaliwa kwa furaha na afya.

Dawa zingine ziko hapa inaandikwa Supermax tablets . Kuna Alphamax na Venomax na dawa ya ikiwa tafauti tafauti. Zingine unawezanunua ikiwa na pesa ya kawaida na ina patia mtu afya.

Mtu mzee akiwa amevalia barakoa akipokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa muhudumu wa afya aliyekuwa pia amevaa barakoa. Hali hii inaashiria mazingira ya huduma za afya labda chanjo dhidi ya wagonjwa kama vile covid-19

Daktari na mtu mwingine wakiwa wameketi chini wakiwa wanawasiliana. Ni kama mtu akiwa amekuja kuwa na daktari aliye na shida na daktari akiwa anajua anashika mkono yake .

Mtu aliyevaa barakoa na glovu akiwa amebeba vyombo vya kubeba chakula kwa wengine waliopita nyuma yake na inaonekana kuwa eneo la umma, labda sehemu ya biashara.

measles, mumps and rubella virus vaccine live ikiwa inaitwa MMR ikiwa ni ya kutibia watu kama inapatia chanjo zingine zikiwa zinamhudhuria ama kama.

watu kadhaa wakiwa wote wamevaa mavazi ya kujikinga na barakoa na kofia zingine zimevaa kioo. Na ikiwa mtu amelazwa kwa kitanda ikiwa wanataka wapasue ama.

Daktari wa meno akiwa amevaa sare nyekundu na barakoa akiwa anawasiliana na msichana ambaye amevaa hijab, akiwa anamwambia vile anataka afanye kwa meno yake akiwa anatizama.

Wataalamu akiwa wa mama akiwa na mtoto wake akiwa na watu zingine ambaye vimevaa barakoa wote akiwa wanaangalia kwa mtoto huyo mtoto mdogo akiwa amepatiwa dawa ama chanjo kwa mkono.

Mama akiwa amevaa barakoa na ameketi chini, amedungwa na mtu, ama anaezakua mwanamke ambaye anadungwa kwa mkono wake akiwa anadungwa na kukiziwa ama chanjo.

Mwanamke akiwa amevaa barakoa ambaye dakatari amevaa barakoa na gloves akiwa amejikinga ama anadunga kwa sindano karibu na mkono yake juu ikiwa ina hasira.

Eneo wa huduma wa afya au chanjo au chupa cha kuwekea watoto kwa hospitalini. Watu wakiwa wakiwa wanaeleza mtoto mdogo akiwa anapatiwa dawa ama akiwa kwa kitanda. Moja ambaye anasaidia mtoto.

Mafuriko mengi yametapakaa kila mahali kwa njia ya bara kila mahali ni maji tu. Na kuna mtu ambaye amebeba mizigo yake matresi na nguo ati kila kitu amebeba kumpelekea.

Watu wanne wamekaa na hawa watu wamevaa barakoa ishara ya tahadhari dhidi ya magonjwa huenda ni ugonjwa hatari, wako ndani ya chanjo inaonekana kuwa ni kituo cha afya au sehemu, mmoja wa wahudumu wa afya anavaa sare nyeupe anampiga mtu dawa.

Kuna kando za kuni ambayo imechomeka na watu bado imechomeka wamekuja unaona mabati na nguo lakini kitu yote ambayo imechomeka ikiwa imechomekwa.

Naona watu wawili wakiwa wamevaa sare wote kwa mwili ya kujikinga na kuweka mkono gloves , na kuwa wamefika sukito kwa mdomo wao na mask , ambao wanapuliziwa na hewa, ikiwa wanaweka hii sumu kwa kwa tanki.

Mkulima akiwa shambani yake akipuliza dawa kwenye mimea. Amevaa mavazi maalum ya kujikinga na anatumia bomba refu kusambaza dawa kwa mimea yote. Hii ni jia ya kawaida ya kulinda mazao dhidi ya wadudu na wagonjwa.

Mama na mtoto waki wakiwa kwa hospitalini, ikiwa wameketi chini ikiwa daktari ana anatoa sindano akiwa anataka adunge kwa mkono ikiwa anapati ana anataka kudunga na mama amevaa barakoa.

Mwanamke ambaye amevaa barakoa, barakoa na mavazi ya kujikinga blue na kofia ya ku ambaye ako na mgonjwa, yeye iko ameketi kwa kitanda ya maalum ya kujilaza na amevaa, amevaa kioo, anatengenezwa kwa.

Watu waliovaa mavazi, ya usalama ya rangi ya jano, wakiwa katika mandoo ya maji inayo simama juu ya stand . Inawezekana watoeni elimu au wongozo kuhusu usafi wa mkono au matumizi ya maji sa...

Risperdal tablets ni dawa za kumeza zikiwa zimeekwa zingine zimetolewa kwa box ikiwa inaandamana ikiwa ikona lactose ambayo inapatiwa watu wa cholera wakunywe.

Mwanamume aliyepigwa magoti chini ya juu ya ngororo la rangi nyingine, akisahidiwa na mtaalamu aliyevaa koti jeupe la kidaktari. Inaonekana kwamba mwanamume huyu anafanya mazoezi ya kitamaduni huenda wa kutibu huyu mtu.

Chanja ya virutobisho ya Vitamin D3 3ml , ni chanjo ya kujipitisha kwa watu zikiwa, zikiwa na moja ml imetolewa kujikinga ama kuangaliana, ama inatolewa pia kuangaliwa kujipitisha watu.

Madaktari au wataalamu wa mbili wakiwa wamevaa nguo nguo rasmi ya daktari nyeupe na kuvaa shioni na barakoa. Mmoja wapo hapa ameketi hapa ni kama wanatibu pressure wake ama kutibu

Daktari wa watoto akiwa anahudumia na mtoto ambaye ako kwa chupa ikiwa ni mdogo sana ni kabla watoto ambaye wamezaliwa kabla hajafika miaka ama huduma wakati wako anahudumia kama ako kwa chupa ikiwa anapatiana na huduma vizuri.

Daktari maalum ambaye amevaa kofia ya kujikinga na barakoa ikiwa amevaa, nguo blue , na mtu ambaye amelazwa kwa kitanda ya maalum ya macho na amevaa kioo ikiwa inatolewa macho ama inaangaliwa.

Hizi zote ni dawa kandokando za inakaa kama iko na dawa ambaye iko na karoti . Naona hapo kuna bone restore, vitamin K dawa hizi yote inatumiwa na watu ambayo wako na ugonjwa tofauti tofauti.

Hii ni mahali ama kitu zambaye watu wanataumia na ilikua ya mila wa utamaduni wakiwa wanatumia kuweka maji au kuweka maziwa ikiwa wanahifadhi ama zingine ikiwa ni saa zingine ata wanatumia kuweka.

Barabara ikiwa na mafuriko mengi, hata bodaboda zikiwa zinaashiriana. Kua tuktuk zingine zikiwa na maji mengi sana kwenda na watu wana beba na mifuko na gari tuktuk.

Mama na mtoto wake wakiwa kwa hospitali na wameketi chini wakiwa daktari ambaye amevaa na barakoa akiwa anapatia chanjo mtoto kwa kudunga mkono kwa njia ya kupatia chanjo na mtoto kuwa na hiyo kitu.

Ni dawa ya Azithromycin for oral suspension, USP 200mg per 5ml hii ni dawa ya kunywa ndio mtu anameza akiwa mgonjwa na baadae atakuwa sawa.

Daktari wa meno akiwa amevaa kofia na kioo ikiwa amevaa nguo rasmi ya na zingine wateja wakiwa ako kitanda amelazwa. Doctor wakiwa waanfurahia na kama amependa kwa kazi.

Uchanjo ya MMR, Measles, Mumps and Rubell's , ikiwa ina virotobisho vya dawa za afya vikiwa mtu anapatiana mara mara kwa siku ama mtu ikiwa inamletea afya.

Mtu ambaye amevaa mavazi ya kujikinga na barakoa na kofia akiwa anapaka rangi, kama anaosha hizo vitu.

Wamama wakiwa wameketi chini, na mama mmoja akiwa amelazwa na akiwa na mjaa mzito na mama mwingine akiwa amevaa sari na kofia akiwa anatumia ama kutumia kuangalia kama afya yake.

Mzee ambaye amefungua sanduku na sanduku ikiwa na kitu zingine ambaye ikiwa na kando kando ikiwa na karatasi imeandikwa na kitu na karatasi na kuna kitu inaweza kuwa ni cheki ambayo imeandikwa na karatasi ama ni mtu wa kutibu ngeli na watu.

Chanjo ya single dose, measles, mumps, rubella, pia ni chanjo ya vitubisho vya zingine ikiwa inatoleana watu ikiwa wapatiane, na ni ikiwa ni kama kumtingtinga ikiwa inawekwa na maji, ikiwa mtu apatiwe.

Hii ni Vitamin D , hii vitu ni mtu anapatiana aina za afya zingine zikiwa zinawekwa napatia mtu akue na afya, baadhi ikiwa anapatiana barabara kwa.

Dawa zikiwa zimewekwa kwa meza ikiwa na chupa nyingi tofauti ikiwa ni imeandikwa Doctor Mduba ikawa dawa ya shiyingi zikiwa zimewekwa kwa chupa zingine.

Wasita wakiwa wote wamevaa nguo za kukinga na kubeba kitu juu yao wakiwa wana na nyunyuza nyasi ama inakaa ni kama wako kwa shamba kama kubwa wakiwa wazeshea ikiwa wanatumia hiyo dawa.

Mama na mtoto, mama akiwa amevaa barakoa na mtoto wake wakiwa kwa hopsitalini. Daktari anadunga kwa mtoto kwa mtoto kwa mguu ikiwa analia.

Dawa hizi zinaitwa azithromycin tablets zikiwa zinaitwa zinthetic 250 ikiwa ni dawa za kumezwa ama zikiwa ikiwa na mashindano ikiwa inasaidiana.

Mtu akiwa kweny chumba cha kutolewa meno ama kuoshana ama kuwekana kwenye kitu. Daktari ambaye amevaa koti nyeupe na ingine bluu ikiwa anandamana na hiyo meno akiwa amelazwa kwa meza.

Watu wawili wakimwaga maji nje ya eneo lililojaa maji machafu wakitumia ndoo. Mmoja wao amevaa barakoa, jambo linaloashiria tahadhari ya kiafya. Mazingira yanaonyesha hali ya mafuriko.

Hizi ni dawa za tofauti zingine vya kutumia kwa mfupa zingine za kichwa ama zingine vile unaona zimechorwa na zingine zikiwa unatumia kwa mkono.

Tokeo la kiafya au huduma ya vijamiii kuna wataalamu w aafya aliyevaa sare ya samawati akipima shimo laa damu mwanume akiketi koti la kahawia, tai ya bluu makao katika eneo lenye mapambo ya rangi bluu nyeusi.

Mtoto mdogo ambaye ijafika ata ijafika, wakati yake ikiwa kwa chupa inaangaliwa na daktari ambaye amevaa angalia kwa mila na nguo zake ikiwa ameekwa kitu hapo kwa roho ikiwa anaskiza kama mgonjwa.

Wataalamu akiwa amevaa sare rasmi za hospitalini ikiwa amevaa barakoa na gloves kwa mkono yake ikiwa amevaa kwa kichwa chake akiwa anaangalia mwanamke akiwa ametoa meno zake.

Mama na mtoto wake wakiwa wanataka atibiwe na daktari kwa tako ama karibu na mgongoni hapo ikiwa ina daktari sindano kwa mkono wake.

Dawa ya binadamu haswa Artemether tablet, yenye jina lake ya mwisho lumefantrine ni dawa inayotumika kutibu malaria, haswa malaria sugu inayodhuruhisha na Dihydroartemisin-piperaquine.

Mzee akiwa anavaa barakoa anadungwa shindano kwa mkono akiwa anasikia uchungu, vile ameweka unaona macho yake akiwa anachanjwa ya kujikinga na wazee ndio huwa vizuri kutumia.

Eneo la tokeo lenye moshi mwingine la watu waliosakanywa karibu kuna uwezekano wa ajali au moto ikizingatia hali ya moshi na magari yaliyopo.

Mtoto mdogo akiwa amezaliwa sasa karibu akiwa anashikwa na, anakaa kama daktari amevaa, kitu za maalum na kofia na barakoa, wakiwa wamefurahi ama anaweza kuwa akiwa na mama wake.

Mtu akifanyiwa matibabu ya meno au uchunguzi wa meno na mtaalamu aliyevaa gloves za upasuaji na kutumia kifaa cha daktari wa meno mdomoni mwa mgonjwa akiwa kwa saa na anatolewa jino.

Mtu akiwa amevaa sare ya huduma ya afya ikiwa na barakoa. Kando yake ni akiwa anatazama kitu ambayo ianachemka ikiangalia vile itakuwa.

Aina mbalimbali za dawa za jadi au virotobisho vya miti shamba ambavyo vina majina yake picture kama deja, sp, leoki, nzegambi. zintumika kwa madongumu watofauti kiafya zingine zinaweza kusaidia katika

Mafuriko mengi ikiwa ni kama mvua imenyesha ikaleta mafuriko na gari ikiwa kwa barabara ikiwa mafuriko ikiwa imeonyesha hata magari, ikiwa imeonyesha hata magari ikiwa imeona maji inafikia mpaka karibu na hiyo ikiwa kuna gari inatembea.

Mwanamke akiwa amevaa sare na barakoa, akiwa anatoa dawa kutumia sindano akiwa anataka anadunga mtu ama apatiwe chanjo ni kama akiwa amevaa sare za kutoa chanjo.

Hizi ni chanjo ya Yello Fever vaccine , hizi chanjo inasaidia au inakinga mtu kabla ya ugonjwa ikuje ama kuingia kwa mtu unadungwa ama hio sindano naekwa hapa na kinga.

Kuna moto kadha amba pale ikiwa inaonekana gari mbili iligongana baadaye moto imepanga kutoa. Watu kijingi wote wako wanaendea ama wanataka kusaidia ama ingine.

Daktari wa watoto akiwa amevaa kofia na akiwa kando yake na amevaa nguo za rasmi ,anatibu au anaangalia mtoto mdogo ni kama amezaliwa hivo akiwa kitandani.

Hii mahali inakaa mahali pamfano ama watu wa tumia hii kitu vitu mbaya mbaya na kuna vinywaji na vitu vingine kama asali, tukumba ama zingine zikiwa wamepewa tu ama wamepati.

Daktari wengi wakiwa wamevaa wengine kioo na kofia ya kujikinga na nguo na barakoa na gloves ikiwa wanapasua mtu chini yao au mtu ambaye anafundisha wengine.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama kwa juu ya mtu mwingine akiwa amevaa barakoa, na wote wawili wanakuwa wamevaa barakoa na zote, wakiwa wamevaa koti. Ni kama wako na, iko na baridi imetokea maana anaangalia kitabu kama anasaidia ama anahudumia.

Kundi kubwa la watu wengi, wao wakiwa wamevaa barakoa wakiwa katika eneo la kazi. Wengine wakikaa kwenye viti huku wakinyanyua mkono juu kwa furaha au ishara ya mashikamano.

Wataalamu wawili wakiwa kwa vinuzi vya kutoa eneo la chumba cha meno, ikiwa mmoja amevaa sare nyeupe na mwingine sare ya buluu ikiwa mtu amekaa chini yao akiwa anaoshewa mdomo ama anatoa meno.

Hizi ni dawa ambazo ni dawa chache, ama dawa saba, zikiwa zimewekwa mezani, number five dosage , ikiwa inapatianwa na mtu ama watu zingine zikiwa na.

Chombo cha kunawa mkono ikiwa imewekwa hapo na hapo ikiosha kwa hiyo mfereji kuna kitu ambayo chini hapo ikiwa inaingia maji ukitoa maji itaingia hapo chini.

Friji ndogo ya kubeba dawa za chanjo ama polio ikiwa zinawekwa hapo na kuna barafu. Hii kitu yenyeni barafu ambaye inawekwa kwa zile ambao ikue mbaya ama mahli pa joto ikuwe.

mama na mtoto wake kwa kitanda akiwa ameeka mtoto wake kwa mbele yake akiwa ameletewa zawadi kama busta na vitu zingine kama mamake

Polisi na askari zingine amabaye zimevaa mavazi tofauti zikiwa kwa mazishi ya mtu. Zingine wote wakiwa wamevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na wako na karatasi kwa mkono yao nadhani iko kwa mazishi ya mtu.

Wanataalamu wawili kila mmoja amevaa sare za kawaida na ingine amevaa sare ya nyekudu, akiwa amevaa barakoa na kioo ya mala, akiwa mwanamke ambaye amelazwa kwa kitanda ya kitaalamu ama kawaida ambaye anatolewa meno ama anatoa meno.

Jengo lililoborokoa huku wakiongoja na warangi wakiwa katika karakara harakati za upokofu, watu waliovaa mavazi ya zimamoto au vyao vya usalama wanaonekana wakifanya kazi miongoni kwa, ikihusu wengine wakisimama juu ya mpaka ya jengo.

Mama na mtoto wake wakiwa kwa hospitalini akiwa anatibu na daktari. Ikiwa anapatiana dawa kwa mdomo ikiwa inakaa mtoto ni mgonjwa anatibu na anapiga kelele nikama amedungwa na anapatiwa dawa.

Wanaume wawili wakiwa mmoja anandesha bodaboda, akiwa anabeba maziwa kando yake na mwingine akiwa anasukuma hiyo boda na barabara zinaandamana na mafuriko mengi sana.

Mama ama mtu msichana akiwa ako na vitu zingine zikiwa zimeandikwa sanitary pads wakiwa, wakiwa wasichana wakiwa wanatumia wakiwa na damu wakati wao wa mwezi wa damu wakiwa wanajifungia.

Mzee akiwa na kofia navitu zingine na kikoi nikama anakaa msomali akiwa anapita kwa MMR masini ya MMR ambaye akikaa amewekwa.

Watu kadhaa wakiwa wote wamevaa nguo nyeupe, wote hata barakoa na kofia zikiwa nguo za kujikinga na ikiwa wamebeba tangi nyuma yao ikiwa wana wanarushwa na dawa ama wana wana wanapatiana dawa na mtu mwingine kwa gari.

Mtoto mdogo aliyekatika, aliyekatika mchakato wa mazoezi wa hatiba ya viungo akisaidiwa na watu wawili. Mtoto huyu anaonekana kuvaa viungo bandia kwenye miguu, na kuwa na usaidizi wa kisimamo.

Chanjo ya measles, mumps and rubella virus vaccine single 0.5ml hii ni chanjo ya kuthibisha au virutubisho vya afya za mtu zikiwa zimepatiwana katika siku.

Hii ni duka kubwa ambaye dawa zimepangwa kwa laini mstari mzuri ambaye ni dawa yote ni dawa za kienyeji ambaye zimepangwa kuna dawa za kumeza na kuna dawa za kumeza ama dawa za kukunywa ambayo zimemewa na michoro za zamani.

Eneo nikifa na bidhaa mbalimbali zilizopakaa juu ya uso wa chombo cha umaki au meza ya mkomba ya miti, chupa za plastiki zenye rangi zinazo nyuma zikuwe ama kitu cha kufanya.

Wanawake wawili wakiwa hapa mbele akiwa wamevaa nguo za kujikinga wakiwa wamevaa koti ya nyeupe na suruali nyekundu wakiwa wamevaa barakoa na polisi kando hao wote wakiwa wamevaa barakoa na wanaonyesha watu vile ya kujikinga na kuosha mikono.

Mtu ama wataalamu ama madaktari wakiwa wanahudumia watu wakitoa hotuba wakiwa ni kama wanakaa watu wa tamaduni ya maasai ama wote wakiwa wote wamevaa ama wasichana.

Muuguzi akimchanja mtoto mdogo kwenye bega huku, mama wa mtoto akiwa pembeni akimshudua . wote wakiwa ndani ya chumba cha hospitalini au zahanati na kuwa vifaa vya matibabu zinazoonekana mezani.

Msiba mkubwa ikiwa imetolewa tokea kutoka msitu kubwa ikiwa na nyasi na miti mingine kubwa kubwa ikiwa inachomeka na hata moto haiwezi zimika na moto ni kubwa sana.

Mtu akiwa ameva kitu ya kujikinga mdomoni. Hata hatari, kuna amebeba kwa nyuma yake mgongoni akiwa ananyeshwa wadudu kwa washamba ikiwa anatazamana nayo.

Dawa ambayo imeandikwa Natural made Iron eighteen mg vitamin gummbles . Hii ni dawa ya kujikinga ama chanjo ya kutupatia watu wakiwa zinahudumiana ama mgonjwa wa kujikinga navyo.

Watoto wadogo, wadogo wakiwa kwa chumba cha, kwa eneo kwa hospitalini ingine ikiwa inaangaliana na madaktari hao wakiwa wanapatiana dawa ama chakula ikiwa kwa chupa zingine imelazwa kwa hapo.

Inaonekana kuna mvua mingi imesha na amekata barabara za watu ya kupita na inaonekana watu wako kando kwa barabara kupita itakuwa imekuwa shida. Mwanaume ambaye amevaa barakoa ama amevaa nguo kwa maski anasaidia mwanaume apite kwa barabara kwa kumbeba kwa mgongo yake.

Huduma ya kijamii kuna wataalamu wa afya aliyevaa sare ya buluu, akiwa na kitu kwa chombo maalum ya mtu wa meno akiwa anatibiwa ama anamwekea meno.

Mtalamu pia anadunga mama na mtoto wake akiwa anadunga na mkono ikiwa anampatia chanjo. pia ako hospitalini. pia mamake anaongea na daktari pia.

Watu wawili wakiwa wote wamevaa nguo za kujikinga kofia hata barakoa waki wana nyunyiza kitia na kitu ingine mtu akiwa anaandika.

Mtu aliyevaa mavazi meupe akiwa katika mazingira ya maabara au hospitalini. Anaonekana ameketi meza akifanya kazi na vikapu mbalimbali ya vile mashine za kupima damu, sindano na daftari zingine kuandika.

Chanjo ya yellow fever vaccination . Hii ni chanjo ya kudhibitisha mtu kiwa na hiyo mgonjwa ikiwa mtu atampatia mgonjw kwa mgongoni, kichwa baada ya kutembea itakua shida. Hii chanjo ukichukua inadhibisha au kujifika itakua ngumu.

Mwanamke akiwa hospitalini akiwa amevaa kofia ya usiku na mavazi meusi huku kando cha kitanda cha mtoto mchanga. Ndani ya chumba cha hospitali inaonekana kuwa ni mama anaye angalia au kuangalia na mtoto wake aliyezaliwa hivi,

mama na mtoto wake akiwa juu ya kitanda akiwa amefurahi ni baada ya madaktari kuzalia mtoto wake amezaliwa na afya akiwa na furaha

Mwanamke akiwa amelazwa kwa kitanda ya maalum ya ikiwa inayo la kutoa meno ama inawekwa kwa kitu zingine ikiwa daktari ana anamulika kitu kama ikuwe kwa mkono ya ikiwa bluu.

Hizi ni wadudu ama wadudu ambao iko nakwashakwa miti zikiwa tena ziko zinakula ambayo ama inatengeneza kitu ambacho inatoka kwa kitu zingine zikiwa kwa eneo.

Wataalamu wa afya wengine wakiwa wamevaa nguo za kujikinga hospitali ya nyeupe na ingine imevaa koti ikiwa inawasaidia kusimama ama kuetembea ikiwa na ameshika kitu nyingine ikiwa amebeba juu ikiwa ni kitu ambayo anataka kutengeneza.

Watu watatu wote wakiwa wamevaa sare ya kujikinga na kofia na barakoa ikiwa wote. Kuna mwanaume akiwa amelazwa kwa kitanda maalum ya kulazwa ikiwa ako mbele.

Mzee akiwa ameketi chini, akiwa amevaa barakoa na shingo yake iko na kitu za watu waa, tamaduni kama masai na zingine anaiweka kama ni masai, ambaye ana dungwa na, mwanamke akiwa anamdunga na mkono, ikiwa amevaa ya UNICEF .

Wazee na wakina eshia wamepewa sare maalum ya utamaduni wakiwa, wanaimba ama ama wameketi chini kufanya shughuli yao ya siku, ikiwa wame chini na kukuwa na wame vaa kofia zingine kwa maa.

Chombo cha plastiki chenye funiko mwekundu kilichobeba sampuli ya mkojo pamoja na vidonge vyekundu na matubani ya blue vilivyowekwa kando yake inaweza kuashiria jaribio la kupatia chanjo ama kitu zingine vya dawa au uchunguzi wa kiafya.

Barabara ilifurika kwa maji ambapo magari na pikipiki za magurudumu matatu yanajaribu kupitia kwenye maji iliyokwama. Inaonekana mvua kubwa imesababisha mafuriko jambo iliyosababisha changamano kwa usafiri na usalama barabarani.

Chupa za virutubishi aina mbalimbali hasa za Vitamin D3 zilizowekwa juu ya msingi wa rangi ya waridi zikiwa zimepangwa kwa mtindo wa kibiashara, huenda na matangazo au maelezo kuhusu afya. Baadhi ya majina yanayoonekana ni kama

Wataalamu watatu na watu wa daktari wakiwa wamevaa kofia ya kujikinga na barakoa na nguo zingine za kujikinga. Wote wakiwa wamevaa gloves . Ni na kuna mwingine hapo amelala ikiwa anatibiwa ama.

Chanjo akiwa mkono ikiwa anatumia sindano kutoa dawa kutoka kitu ikiwa anatumia na maji kuweka pale. Baadaye anashikwa baadaye akiwa anatoa.

Mtu aliyevaa mavazi ya kazi na glovu nyekundu akinyunyiza dawa kwenye mimea shambani. Anatumia pump ya kunyunyizia anayopambwa mgonjwa ambayo kawaida hutumiwa kwa kupuliza dawa za kuua wadudu au mbolea shambani.

Mtu aliyevaa mavazi yenye rangi angavu akiwa amebeba jerekani la palastiki lenye rangi ya manjano mgonjwa. Mgongoni mazingira yanayoonekana kuwa kijiji labda eneo lenye hali ya ukame au jangwani.

Moto wengi ambaye imetokewa hapo kwa msituni ikiwa imechomwa miti na nyasi hapa ikiwa moto ikiwa ni mingi sana ni kama imefikanga hapa. Moto watu wame...

Ni dawa ya chanjo ambaye imeandikwa polyfot , na pili ina dawa una, unachanganywa kabla ukuwe ukule na baadaye unaweka na dawa ingine ikiwa unachanganya na dawa zingine badala ya kukunywa ama kula.